Watu wanne wako karibu na meza iliyo na bidhaa za maziwa. Mwanaume mmoja anatoa maelezo huku akionyesha mikono ya kuashiria. Kuna mabango mawili nyuma yao yenye maelezo kadhaa.

Shamba kubwa la migomba michanga ikiwa imepandwa kwa safu nadhifu. Udongo unaonekana kuwa wenye rutuba na mistari ya mimea inaendelea mbali kuelekea upeo wa macho. Majani ya migomba yana rangi ya kijani kibichi kuashiria afya na ukuaji.

Mwanaume akiendelea kukamua ng'ombe mweusi na mweupe kwa mkono. Ameketi chini akishika ndoo ya blue iliyojaa maziwa. Ng'ombe amesimama katika zizi safi huku mwingine na watu wakionekana kwa umbali. Hali inaonyesha shughuli ya ufugaji.

Shamba kubwa la migomba michanga likiwa limepandwa kwa mpangilio mzuri. Kila gomba una majani mapana yakiwa na rangi ya kijani kibichi. Udongo unaonekana kuwa kavu kiasi na kuwa miti mirefu mingi isiyoonekana vizuri nyuma.

Ndizi mbili zimepangwa kwa usawa juu ya uso wa mbao, zikionekana zimeiva na ziko tayari kuliwa. Rangi yao ya manjano nyepesi inavutia na mistari ya mbao inaongeza uzuri wa asili.

Shamba la mahindi yenye mimea midogo na majani mabichi. Imepangiliwa vizuri kwenye udongo wenye rangi ya kahawia na kuna nyasi kidogo ardhini. Nyuma kuna miti mingine yaliyopatikana mara kwa mara shambani.

Kuna kikundi cha watu wazima wamesimama ndani ya jengo. Mwanamke mmoja ameshikilia kifaa fulani akionyeshwa jinsi ya kufanya kazi. Wanaume wengi wamevaa makoti meupe na kofia nyeupe inaonekana ni ziara ya kielimu au kikazi.

Migomba yenye matunda mabichi ya ndizi yaliyofunikwa na mifuniko ya plastiki ya bluu. Ndizi zimefunikwa ili kuzilinda kutokana na wadudu au hali mbaya ya hewa. Ina majani makubwa ya kijani kibichi. Inaashiria kilimo cha ndizi.

Migomba mitatu yenye majani makubwa kijani kibichi, imesimama wima ikionyesha ukuaji wake. Nyuma kuna miti mirefu mingi, ikionyesha mazingira ya asili au bustani.

Mwanamke anayeweza kuwa mwana sayansi au fundi wa maabara akiwa amevaa kofia ya nywele na koti jeupe la maabara. Anashikilia beka iliyojaa kumiminika cheupe kinachofanana na maziwa na anaongoza tone kutoka kwenye chupa ndogo.

Nyasi kijani na miti mingi, kuna mabati yaliyoporomoka, yameegemea kwenye nguzo, pia kuna paa la bati la nyumba, nyuma kuna migomba, hii inaonyesha athari ya uharibifu au ujenzi, ni mazingira ya kijiji.

Piki piki ikiwa imebeba vyombo vingi vya maziwa barabarani. Dereva amevalia kofia ya chuma na ameficha nyuma ya mzigo. Piki piki inaonekana ikiwa imejaa maziwa iliyowekwa kwenye vyombo vikubwa vya maziwa.

Mwanaume anatabasamu. Ameketi mbele ya rundo la ndizi. Anashikilia ndizi mbili moja mbichi na nyingine imeiva. Kuna bakuli la bluu mezani. Nyuma kuna ukuta mweupe, inaonekana anaonyesha tofauti.

Ng'ombe kadhaa ndani ya zizi wakila nyasi. Mifuko ya chakula cha wanyama imepangwa sakafuni na inaonekana kuna shughuli za kulisha. Ng'ombe wana rangi tofauti wakionyesha aina mbali mbali za mifugo ndani ya shamba.

Mkungu mkubwa wa ndizi mbichi zikiwa bado zimeungana na mgomba. Ndizi hizo zina rangi ya kijani kibichi. Majani mapana ya mgomba yamezunguka mkungu. Inaonekana ni bustani ya ndizi. Ziko tayari kukua.

Mtu amesimama katikati ya shamba la migomba, akiangalia juu kwenye mikungu mingi ya ndizi za kijani kibichi. Amevalia shati nyekundu na kofia nyekundu. Majani makubwa ya migomba yanaonekana juu yakitengeneza njia ndefu.

Mwanamume akisimama nyuma ya rundo kubwa la ndizi. Anashikilia mkungu wa ndizi mkononi mwake na ndizi nyingi zilizokomaa zimewekwa mbele zikiwa tayari kuuzwa. Inaonekana ni soko au sehemu ya kuuza ndizi.

Ng'ombe kadhaa weusi na weupe wakiwa wamekusanyika katika zizi. Baadhi wamesimama wengine wamelala, kuna kidimbwi cha maji mbele yao. Zizi lina paa la chuma na nguzo za kuimarisha likionyesha mazingira ya kisasa ya ufugaji wa ng'ombe.

Wanaume wawili wakimwaga maziwa kutoka kwenye mitungi mikubwa ya chuma. Mmoja amevalia koti jeupe na kofia akishikilia mtungi akimwaga maziwa kwenye chombo kikubwa cha chuma . Mwengine amevaa jaketi nyekundu yuko kwenye gari au lori ndogo na mitungi mingine ya maziwa inaonekana.

Mtu akikamua ng'ombe mwenye rangi ya kahawia iliyokoza. Amekaa chini karibu na ng'ombe na anaonekana akishika matiti ya ng'ombe, huku ndoo ya blue ikiwa chini yake akipokea maziwa. Mazingira ni kavu.

Kiasi kikubwa cha ndizi zilizoiva. Zikiwa zimelala sakafuni, na kwenye kreti moja. Zina rangi ya manjano, zikionyesha ziko tayari kuliwa au kuuzwa.

Kundi la watu wakisimama karibu na ng'ombe wawili weusi, ndani ya banda ndogo la kufugia. Mwanaume mmoja amevalia sweta yenye milia. Mwanamke amevalia kofia. Wanaonekana kujadiliana.

Banda la ng'ombe ambapo wengi wanajitayarisha kula. Limegawanyika katika sehemu mbalimbali kwa ajili ya kulisha wanyama.

Kiasi kikubwa cha karanga zilizokaushwa zikikaushwa. Watu watatu wawili wao wameinama wanachunguza karanga hizo. Wa kwanza amesimama mbele.

Kuna mwanaume amesimama karibu na mgomba mkubwa. Mgomba umebeba ndizi nyingi zilizoiva. Mwanaume huyu anatabasamu. Amevaa kofia na fulana. Anaonekana yuko shambani. Hii ni ishara ya mavuno mazuri.

Mwanamke amekaa chini shambani akimenya ndizi mbichi. Amevaa nguo za asili na yuko karibu na kikapu kilichotengenezwa kwa majani ya ndizi kilichojaa ndizi zilizomenywa. Maganda yaliyomenywa yametapakaa chini. Nyuma kuna shamba la migomba.

Mwanaume aliyevalia kofia nyeusi na sweta ya kahawia anashughulikia makopo makubwa ya maziwa yaliyoachwa karibu na trakta akiwa karibu na lori kubwa ya Mount Kenya milk lililosimama njiani. Wanaume wengine wawili wako karibu na lori labda wakishughulikia maziwa.

Ng'ombe mweusi na mweupe akinyonyeshwa maziwa kwa kutumia mashine. Mashine yameshikamana kwenye chuchu za ng'ombe. Ng'ombe amesimama kwenye sakafu ya zege ndani ya zizi.

Mwanamke aliyevalia koti jeupe la maabara na wavu wa nywele anatoa ndoo ya chuma kumimina kimiminiki ndani ya mabesheni kubwa ya chuma, akionyesha mchakato wa kusafisha au kuchakata bidhaa.

Mtu akikama maziwa kutoka kwa ng'ombe, akitumia ndoo ya chuma sana. Mikono ya mkama inaonekana ikishika chuchu za ng'ombe. Ana rangi nyeusi na nyeupe. Chini ni sakafu ya udongo na kuna kinyesi cha ng'ombe kando.

Rundo kubwa la ndizi mbichi, zenye rangi ya kijani kibichi, zikining'inia kwenye mti wa ndizi. Majani makubwa ya mgomba yanaonekana nyuma. Ardhi imejaa majani kavu na mabua yamemea.

Mkono wa mtu umeshika ndizi mbichi iliyomenywa huku nyingine mbichi zinaonekana kwa nyuma, baadhi zimemenywa na zingine hazijamenywa.

Kundi la watu wazima na mtoto wamesimama karibu na mmea wa ndizi wenye ndizi mbichi. Mwanamke mmoja amembeba mtoto mgongoni. Wanaonekana wakiangalia ndizi hizo. Nyuma yao kuna bango lenye nembo ya The KCB Foundation na Ahadi Kenya Trust. Hii inaashiria mradi wa kilimo au msaada.

Kuna mwanamke ameketi akikamua ng'ombe. Maziwa yanatiririka ndani ya ndoo ya buluu. Ng'ombe wamesimama tuli. Mazingira yanaonekana kuwa ya shamba, hii inaonyesha shughuli za ufugaji. Ni kazi ya kila siku.

Mkungu mkubwa wa ndizi za kijani kibichi umetundikwa kwenye mti zikiwa bado hazijaiva. Majani makubwa ya kijani kibichi ya mgomba yamezunguka mkungu huo na mandhari ya bustani ya kijani inaonekana nyuma.

Rundo kubwa ya ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi, zikiwa zimepangwa kwa wingi, labda sokoni au ghalani au k wenye shamba zikingoja kuiva.

Mwanamke aliyevaa nguo za bluu na shati la miraba ya bluu na kijani akikamua ng'ombe mweupe na mweusi huku akitabasamu. Anashikilia chombo cha rangi ya udongo mikononi mwake ili kukusanya maziwa. Wanyama wengine wanaonekana nyuma.

Mwanamke akiuza ndizi nyingi kwenye soko, amevalia shati jekundu na kofia nyeusi akichagua ndizi. Kuna mirundo mikubwa ya ndizi za manjano zilizopangwa kwenye meza. Mwanamke mwingine anaonekana nyuma. Hali inaonyesha biashara ya mazao sokoni.

Ng'ombe kadhaa weusi na weupe wakiwa wamejipanga katika zizi la kisasa, mtu mmoja amesimama mbele yao akilisha au kutunza wanyama hao , ng'ombe wanakula nyasi zilizo mbele yao , mazingira yanaonekana kua safi na yamepangika vizuri kwa ufugaji bora.

Shamba kubwa la migomba. Udongo una rangi nyekundu. Baadhi ya migomba tayari imezaa. Majani yake ni mapana. Hali ya hewa inaonekana nzuri. Migomba hii inaonyesha ukuaji.

Kifaa cha kukamua maziwa. Tyubu yake ya uwazi imejaa maziwa meupe. Ina vipimo pembeni. Bomba za bluu zinaonekana nyuma. Hii inaonyesha ufugaji wa kisasa wa ng'ombe. Ni mazingara ya shamba.

Migomba mingi ya ndizi mbichi imepakiwa juu ya gari. Majani yake yamefunika ndizi zikiashiria safari ndefu. Hali ya hewa inaonekana kawaida.

Mwanamke anasimama karibu na mgomba mkubwa wenye mkungu wa ndizi mbichi, mwanamke huyo amevalia kilemba na aproni, anatabasamu, ndizi zote zinaaonekana kubwa kabisa, hii inaonyesha shughuli za kilimo.

Mwanamume amevalia koti la njano na kofia akipuliza dawa kwenye ng'ombe anaonekana kuwa mkulima. Ng'ombe huyo ana rangi nyeusi na nyeupe. Amebeba kifaa cha kunyunyizia. Hii ni shughuli muhimu ya kilimo au ufugaji.

Kikapu kilichofumwa kwa mkono, kimejaa unga mweupe labda wa mahindi au ngano. Kina kingo za rangi nyeusi na katikati kina rangi ya kahawia. Kinaonekana likiwa juu ya pipa na kuonyesha utayarishaji wa chakula.

Shamba la migomba, wanaume watatu wanashughulikia. Rundo kubwa la ndizi mbichi zinazo enea kwenye majani ya migomba. Inaonyesha mchakato wa kuvuna au kuandaa ndizi kwa ajili ya kusafirisha.

Eneo ni soko la wazi ambapo mandizi huuzwa. Kuna wachuuzi ama wauzaji ambao wameshapakia na wanaonekana kusaidia na jambo lingine.

Mkono mmoja wa mtu ukiwa umeshika rundo kubwa la ndizi. Baadhi zikiwa bado mbichi na zingine zimeiva. Zina rangi ya kijani kibichi na ndizi zilizoiva zina rangi ya manjano. Inaonekana zimetoka shambani au zimeuzwa sokoni.

Rundo la ndizi mbichi zikiwa bado zimetundikwa kwenye mti. Zikifunikwa kidogo na majani makubwa ya kijani kibichi. Baadhi zina madoa meusi, kuashiria labda zimeanza kuiva au zimeathiriwa kidogo.

Ng'ombe mweupe na mweusi anayenyonyeshwa amesimama ndani ya banda akitumia mashine ya kisasa ya kukamua maziwa. Chombo cha kukamua cha chuma cha pua limeunganishwa na chuchu za ng'ombe. Mazingira ya banda yaliyoonekana safi na yamepangwa vizuri.

Shamba la miti ya ndizi. Miti mingi mikubwa iko nyuma na mimea midogo imepandwa mbele. Udongo una rangi ya kahawia, ukiwa umeandaliwa kwa kilimo. Anga lina mawingu meupe likionyesha hali nzuri ya hewa.

Mkungu wa ndizi za kijani kibichi umetundikwa kwenye mti, zikionekana zikiwa bado hazijaiva. Majani makubwa ya kijani ya mgomba unazunguka mkungu huu na mandhari ya asili ya shamba la migomba inaonekana nyuma.

Jibini au pana iliyochujwa kwenye kichujuo cha kijani kibichi chenye matunda laini. Jibini linaonekana kuwa nyeupe na lenye umbile la uvungu. Kichujio kimewekwa juu ya kitu kisichoonekana vizuri labda bakuli.

Kiwanda cha maziwa ambapo mtu amevaa kinga akifanya kazi ya kukamua kwa kutumia mashini maalum ya kisasa. Maziwa yanaonekana yakitoka kwenye chuchu ya ng'ombe na kuingia kwenye mashini.